Hiki ni kituo cha kuuza maziwa , panaonekana ni usiku na amewasha taa ndani ya duka lake, nje kuna wateja wanao subiri kuuziwa maziwa. Kuna mitungi ya maziwa ambayo ipo nje pia.

Hawa ni wafanyi kazi wa kampuni moja wamekutana hapa kwenye maegesho na kabla ya kwenda nyumbani wana angalia tangazo moja kwenye simu. Wawili ni wa kiume na mmoja ni wa kike.

Hiki ni kibanda cha kuuzia matunda. Hapa kunauzwa matunda aina nyingi. Matunda ambayo yanauzwa hapa ni kama tikiti maji, maembe, machungwa, na hata ndizi.

Hapa ni nje ya jengo kubwa. Jengo hili linapendeza na limejengwa vizuri. Nje ya jengo hili kumeegeshwa magari ya kifahari. Magari hayo yanaonekana kuwa na rangi ya machungwa, kijani, kijivu, buluu na nyeusi.

Hili ni gari aina ya Toyota TX, gari hili liko hapa kwenye maegesho gari hili ni la rangi nyeusi vio vya rangi hii vimefungwa, gari hili lina magurudumu manne.

Hiki ni kibanda cha kuuzia matunda. Kwenye kibanda hiki kuna ndizi, mananasi, machungwa, tufaa, parachichi, na mengineo. Pia kuna chakula kingine kama mihogo, na viazi vitamu.

Hii ni risiti ya benki, kwenye risiti hii pana maelezo kuhusu pesa pesa ambazo zimewekwa kwenye benki, kwenye risiti hii pia kuna muhuri maalum kutoka benki ambayo inapokea pesa hizo.

Hapa ni sokoni ambapo vijikapu vidogo vinauzwa. Kuna vikapu ambavyo vimetengenewa kwa rangi ya aina mbalimbali. Kuna rangi ya manjano , rangi ya bluu , rangi ya kijani, rangi ya samawati, rangi nyekundu na rangi ya kahawia.

Huu ni uwanja wa kuuza magari na mwenye uwanja huu ana magari mengi takriban mia moja hivi yamepangwa iliwateja waweze kuja na kununua gari.

Hili ni tangazo kuhusu bima ya magari. Kwenye tangazo hili, kuna magari matatu. Gari la kwanza, lina rangi nyekundu, lingine lina rangi nyeupe na la tatu, lina rangi ya machungwa.

Hapa ni nje ya duka moja. Kwenye duka hili kuna kibango kinachoonyesha kwamba wanapatiana huduma za mpesa. Nje ya duka hili kuna watu wawili. Mmoja ameketi na amejifunika kwenye meza ndogo. Amevalia tisheti yenye rangi ya manjano.

Hii ni sehemu ya kuuzia nguo za mtumba sokoni. Nguo hizi za mtumba hupendwa na watu wengi kwa sababu zina rangi mbalimbali na zimetengenezwa kwa kutumia vitu mbalimbali. Muuzaji huyu ameweka nguo zake hapa ili aweze kuuza.

Huyu ni muuza maziwa yuko kwenye duka lake akipima maziwa . Kuna vikombe vya rangi mbalimbali katika duka lake la maziwa. Kuna vikombe vya rangi nyekundu, rangi nyeusi , machungwa ,manjano na bluu.

Mfanyabiashara mmoja, amemwaga soksi zake hapa ili aweze kuuza. Kuna soksi za aina nyingi hapa. Kuna zile ambazo zina rangi nyeupe, nyeusi, manjano, zambarau, samawati na hata nyekundu.

Hili ni gari. Gari hili limepakwa rangi nyeupe. Gari lina miguu miinne. LImesimamishwa inje ya chumba kubwa. Gari hili linavutia.

Hili ni duka la kuuza viatu. Kuna viatu vya aina nyingi hapa. Kuna viatu vyakufanyia mazoezi, viatu vya mchezo na hata viatu vya ofisi. Viatu hivi vina rangi nyingi.

Hapa ni sokoni, wanaume kwa wanawake wako hapa kwa shuguli ya kuuza na kununua, soko hili lina vitu vingi, kuna bidhaa kama maembe, ndizi, viazi, avocado na hata samaki.

Hapa ni kwa duka la Mpesa, wateja watatu wamefika hapa ili waweze kuhudumiwa, duka hili limetengenezwa kwa vioo kwenye vioo kuna mabango ambayo yanatoa maelezo zaidi kuhusu huduma za Mpesa

Hapa ni mahali pa kuuzia mapambo ya mwili na nyumba. Hapa unaweza kupata shanga, pete na mkufu. Pia kuna vitu vingine kama uteo na kikapu. Mwanamke huyu ameketi hapa na kuendelea kutengeneza mapambo mengine.

Hili ni gari. Gari hili lina magurudumu manne. Gari hili ni la rangi ya kijivu. Upande wa nyuma wa gari hili, pana nambari kamilifu ya usajili wa gari hili.

Hapa ni nje ya jengo refu jengo hili limejengwa kwa kutumia chuma kubwa. Magari takribani kumi hivi yameegeshwa hapa mengine ni ya rangi nyeusi, nyeupe na nyekundu.

Mtu huyu, ameshika, pesa mkononi, pesa hizi, ni manoti ya shilingi elfu moja, pesa taslimu za nchi ya Kenya, pesa hizi, zinaonekana kuwa nyingi, kwenye pesa hizi, kuna picha, ya mwanaume.

Hili ni gari kubwa la kubebea magari, lenye rangi nyekundu. Limebeba magari kumi madogo, yaliyopangwa katika safu za juu na chini.

Hili ni tangazo kuhusu bima ya afya. Bima hii inajulikana kama Madison. Kwenye tangazo hili kuna picha ya mwanaume ambaye anaonekana kwamba ameumia kwenye shingo lake.

Magari haya yameegeshwa hapa moja lina rangi jeusi na lingine lina rangi ya kijivu magari yote mawili yana magurudumu manne vioo vya magari haya vimefungwa.

Hili duka la biashara. Duka hili pia huweza kupeana huduma za m-pesa . Kwenye duka hili pana nafasi nje ambapo mteja anaweza kusimama na kunywa soda kabla ya kuendelea na safari yake.

Hili ni duka la kuuza vitu vya rejareja, kwenye duka hili pia unaweza kupata huduma za M-pesa, mwenye duka hili ameamka asubuhi na mapema, ili aweze kuhudumia wateja wake.

Hili ni duka, duka hili linatoa huduma mbalimbali ikiwemo Mpesa, kuna watu wawili ambao wamesimama nje ya duka hii na wanangoja kuhudumiwa, mmoja amevalia mavazi mekundu mwingine amevalia suruali ndefu ya rangi ya samawati na tishati ya kijivu.

Haya ni maeneo ya kufanyia bishara, kuna maduka matatu hapa, duka moja limefungwa huku mengine mawili yamefunguliwa, duka la katikati lina mtu ambaye amesimama mlangoni.

Hili, ni tangazo, kuhusu bima, kwenye tangazo hili, kuna maandishi ya herufi kubwa, na maandishi ya herufi ndogo, bima hii, inaitwa MEIFEA, kwenye tangazo hili, kuna ujumbe, ambao umeelezwa, kwa wote ambao wangependa, kujiunga na bima hio.

Gari hili lina rangi nyeusi limeegeshwa hapa kwenye maegesho gurudumu lake lina rangi nyeusi pia lina chuma ambazo zimeshikilia gurudumu hilo.

Hiki ni kibanda cha kuuzia mapambo ya mwilini. Kibanda hiki, kimetengenezwa kwa kutumia mbao na mabati. Kwenye kibanda hiki, kuna mapambo ya shingoni, mapambo ya mikononi, mapambo ya miguuni na hata kichwani.

Hivi ni vitunguu vitunguu hivi vimewekwa kwenye neti maalum mkulima huyu alipata mazao mazuri katika msimu huu. Pana gari ambalo linasafirisha vitunguu hivi kutoka mashinani hadi mjini.

Hili ni duka dogo la kuuza vyakula, kwenye duka hili kuna karoti, pili pili hoho, matango na viazi, viazi vimetiwa kwenye mikebe midogo na mingine mikubwa.

Hapa ni jinini mahali pa kuegesha magari. Magari makubwa na ya kifahari yameweza kuegeshwa hapa, nyuma ya maegesho haya kuna majengo marefu na ua unaozunguka magari haya, kwenye maegesho haya pia kuna mataa ya kuweka usalama.

Hili ni tangazo kuhusu bima ya watu wa pikipiki. Kwenye tangazo hili kuna picha ya pikipiki na helmeti. Kuna jina la bima hiyo na maelezo ya jinsi ambavyo bima hii inawasaidia watu. Pana maelezo kuhusu kiwango cha kupeana bima hii.

Hapa ni sokoni, watu wamejaa sana, wengine ni wanunuzi na wengine wanauza. Hapa unaeza kupata bidhaa kama machungwa, maembe, mbonga, biringanya, ndimu, nyanya, ndizi na karoti.

Hili ni gari kubwa la kubebea magari mengine madogo. Gari hili lina rangi ya machungwa. Linaweza kubabe magari kama kumi hivi. Mtu anaponunua gari, gari hili uweza kumbebea gari na kumpelekea mahali ambapo anahitaji.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja, pesa taslimu za nchi ya Kenya. Kwenye noti hii pana maelezo kuhusu mwaka ambao noti hii ilitengenezwa. Kuna picha pia ya mzee ambaye ameketi na jengo refu.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja. Pesa hizi ni pesa za nchi ya Kenya. Mtu ameshika noti hii kuangalia ikiwa noti hii iko sawa au ni noti bandia.

Hili ni tangazo la bima ya afya, bima hii inajulikana kama Madison kwenye tangazo hili kuna nambari ya Kubonyeza ili kuweza kununua bima hii, aitha kuna picha ya mgonjwa ambaye anaonekana aliumia kwenye shingo lake, mkono na mguu.

Hili ni Duka la kuuza maziwa. Juu ya Duka hili kuna kibango ambacho kimeandikwa jina la duka hili. Duka hili liko chini ya ghorofa. Nje ya Duka hili kumesimamishwa gari.

Haya ni maegesho ya magari. Kuna magari mengi ambayo yamegeshwa hapa. Magari haya ni takriban mia tano hivi. Wateja huegesha magari yao hapa wanapoenda kufanya shughuli mbalimbali. Wakimaliza, wao huja na kuyaondoa.

Hapa ni nje ya duka. Nje ya duka hili, kuna vitu ambavyo vimewekwa pale ili viuzwe. Kuna kreti za soda. Kuna karatasi zingine ambazo zimebeba unga wa ngano. Karatasi zingine zimebeba chumvi na unga wa ugali.

Hii ni receipt ya kulipia kabla kupata huduma ya serikali mwenye receipt hii amelipia shilingi alafu moja pesa taslimu za Kenya na atangoja kwa muda ambao ataelekezwa hili matokeo yaweze kutoka.

Hii ni bima ya familia , bima hii inajulikana kama CIC group. Kwenye tangazo hili kuna familia ambayo wanaonekana wakiwa wamefurahia sana, nia ya tangazo hili ni kuhimiza watu waweze kuchukulia familia zao bima.

Hapa ni sokoni. Kuna vibanda vitatu vya kuuza nguo za watoto, begi, mikoba na vitambaa vya shingoni. Magari mawili yameegesha hapo nje. Mbele ya vibanda hivi kuna mwavuli na troli ya kuuzia soseji na mayai.

Hili ni gari la kusafirisha magari, gari hili lipo barabarani kuchukua magari haya mahali amabpo yanahitajika, mteja anaponunua gari, gari hili kubwa husafirisha gari lake hadi mahali ambapo analihitaji.

Hili ni tangazo la bima la afya. Kwenye tangazo hili, pana jina la bima hii, nambari za simu, kodi ambayo itakueleza zaidi kuhusu bima hii na nambari yao ya mtandao wa WhatsAppu.

Hapa ni nje ya duka moja, duka hili limefunguliwa, hapa wameketi waume wawili kwenye kiti, mmoja amevalia tishati ya rangi ya samawati na mwingine na tishati ya rangi ya machungwa.

Hapa ni mahali pa kuuzuia chakula, chakula kiko kwenye mikebe, ndoo na hata vikapu, kwenye mikebe kuna viazi, kikapu kimoja kina viazi vitamu na kingine kina nduma.

Hii sehemu ya kuuzia samaki. Samaki hawa wamechomwa kwenye mafuta na wameiva vizuri. Samaki hawa ni wa aina ya tilapia. Mama huyu anayeuza samaki ana matarajio kwamba wateja wake watafika na kununua samaki wake.

Kijana huyu wa miaka takribani thelathini hivi ana furaha sana. Ana furaha kwa sababu gari lake ambalo aliweza kulinunua limefika. Amelipenda kwa sababu linamuonekano mzuri.

Hili ni tangazo kuhusu bima ya pikipiki. Kwenye tangazo hili kuna pikipki ambayo imepata ajali na imelazwa barabarani. Kuna maelezo zaidi kuhusu jinsi ya kulipa unapotaka kuingia kwa bima hii.

Hapa ni mahali pa kuuza magari. Magari ya kila aina huletwa hapa ili wateja waweze kununua. Wateja wanapoingia, wao hufunguliwa gari ambalo wamelipenda kisha wakalikagua

Hapa ni sokoni muuzaji huyu anauza champali za miguuni za kila aina. Kuna champali za watoto, vijana na watu wazima. Champali hizi zimetengenezwa kwa plastiki

Hili ni tangazo kuhusu bima ya afya ,kwenye tangazo hili wameeleza jina la bima yao ,mambo ambayo wanayafanya katika bima hiyo, nambari yao ya sumu naukurasa wao wa mtandao.

Hiki ni kibanda cha kuuza vitu sokoni kwenye kibanda hiki kuna vitu vingi. Hapa kuna nyanya, pilpili hoho, vitunguu, dhania, maembe na viazi.

Hapa ni kwenye maegesho ya magari. Maegesho haya yapo chini ya ghorofa. Kuna magari mengi yaliyoegeshwa hapa. Mengine ni ya rangi nyeupe, kijivu, buluu na nyeusi.

Hiki ni kiwanda cha kutengeneza magari, magari mengi haswa mabasi ya shule hutengenezewa hapa kabla ya kwenda kuuzwa. Kiwanda hiki pia kina wafanyikazi wengi ambao wanasaidiana katika kutengeneza magari.

Hili ni gari la kusafirisha magari. Gari hili limebeba gari jingine, lenye rangi ya bluu. Gari hili limeegeshwa hapa, ili baada ya mvua kuisha liweze kuendelea na safari yake.

Hapa ni kwenye duka ya mpesa. Mteja ameleta shilingi elfu mbili taslim pesa za Kenya ili aweze kuwekewa kwenye simu yake. Mteja huyu anataka kumtumia mzazi wake pesa, ambaye anaishi upande wa mashinani.

Hili ni duka la mfanyabiashara. Duka hili limepakwa rangi ya kijani. Kwenye duka hili pia unaweza kupata huduma za M-Pesa. Karibu na duka hili kuna ndoo na mtungi ambazo anatumia anapotaka kufanya usafi dukani mwake.

Hya ni maegesho, katika maegesho haya kuna magari mengi na kuna magari ya aina nyingi. Kuna magari madogo na magari makubwa , magari mengine yameegeshwa yakiangalia upande wa kusini nyengine imeangalia mashariki, kusini na magharibi.

Hili ni duka la kuuzia mabambo ya mwilini. Baadhi ya mabambo, ni mabambo ya shingoni, mkononi na hata miguuni. Mabambo haya, yana rangi nyingi. Kuna mabambo ya kijani, machungwa na nyeusi.

Hapa ni mahali pa kuuza magari. Kuna magari ya kifahari ambayo yameegeshwa hapa, ili wateja waje waweze kuyanunua. Maegesho haya yapo nje ya majengo marefu na ya kifahari.

Hapa ni sokoni . Soko hili limejaa sana. Wengine ni wanunuzi na wengine ni wauzaji. Jua linapokuwa kali wauzaji hutumia miavuli maalum ili kukinga bidhaa zao . Wateja wanapenda soko hili kwa sababu lina kila aina ya bidhaa.

Hapa ni sokoni. Kina mama hawa wamekuja kuuza bidhaa zao. Kuna mahindi, ndizi, kambeji, viazi vitamu, viazi, nyanya, kunde na mboga mboga zingine.

Hizi ni shilingi elfu nne, pesa taslimu za inchi ya Kenya. Ziko kwenye noti ya shilingi elfu moja. Kwenye noti hii, kuna michoro mbalimbali. Kuna mchoro wa mzee, ambaye ameketi. Pia kuna chumba refu.

Hivi ni vibanda vya kuuzia vitu sokoni, kwenye vibanda hivi kuna avocado maembe, machungwa, ndizi, karoti, parachichi, matango na matunda mengine mengi.

Hapa ni nje ya duka moja. Kuna jokofu ambayo ina viburudisho. Viburudisho hivi ni soda, juisi na maji. Pia kuna box mbili ambazo zimepakiwa viazi. Kwenye duka hili pia, unaweza kupata huduma za Mpesa.

Hili ni tangazo kuhusu pima ya afya. Kwenye tangazo hili Kuna jina la pima hiyo ya afya. Wameeleza umuhimu wa kuwa na pima hii ya afya, pia wameweka nambari zao za simu barua pepe na ukuraza wao wa mtandao

Hili ni duka la kuuza nyama. Duka hili huuza nyama ya ng'ombe, mbuzi, na kondoo watu hupenda sana kununua nyama kutoka kwa duka hili kwa sababu nyama hiyo ni tamu na inafungwa vizuri.

Hizi ni pesa ,pesa hizi ni shilingi elfu moja na hamsini pesa taslim za nchi ya Kenya manoti haya ni mawili kuna noti la shilingi elfu moja na noti jingine la shilingi hamsini.

Hii ni duka ya kufanyia biashara. Duka hii, pia inatoa huduma za Mpesa. Kwenye duka hili, unaweza kupata bidhaa zingine dogo dogo kama ndizi, machungwa na maembe. Kumenyesha na nje ya duka hili, kuna kidimbwi kidogo cha maji.